Matumaini ya kupata nafuu yamejaa tele , wataalamu wanatoa msaada wa kibinafsi kwa wagonjwa wakiwasidia kupata tena uhuru wao, wa kujitegemea. Anapewa matibabu maaalum kwa bidii na utaalamu akionyesha kujitolea kwake kwa kazi.

Mtu amesimama kwenye mtumbwi akitumia fimbo kuuendesha, mtumbwi huo umebeba vitu mbalimbali ikiwemo magodoro mawili na mizigo mingine ,maji yanaonekana kuwa na rangi ya udongo yakipita karibu na ukingo wenye miti.

Katika eneo lililotengwa vitu vya kipekee vinakutana. Chombo kilichotengenezwa kwa ufundi kimejaa vitu tofauti. Kila kimoja kikiwa na maana yake. Shanga za rangi mbalimbali zimezunguka kwenye shingo za mtungu zikionyesha utamaduni wa kipekee.

Mizizi mbalimbali yamewekwa kwa utaratibu, Kila kimoja kikiwa na maana yake mizizi ya hasili imeonyeshwa ikiwa imetaarishwa kwa ajili ya kama dawa ,vifaa vyote vinaoonekana kuwa ni vya asili ikitumika kwa matumuni ya kipekee.

Sauti ya mwalimu inajaza chumba ikiweka misingi ya maarifa mapya. Wanafunzi wanakaa kwa utulivu na kwa umakini, wakifuatilia kila neno na harakati. Bodi nyeusi imejaa fomula na nambari, zikiashiria safari ya akili kuelekea ugunduzi.

Vidonge vidogo vimejaa ndani ya vyombo vikiwa na nguvu ya asili. Vyombo vimetawanyika vikiwa vimejaa matumaini ya uponyaji na afya bora. Kila kodonge kinasuburi kutumiwa kikiahidi kuboresha maisha.

Kundi la watu liko kwenye ardhi kavu wakiwa wamezungukwa na toroli zilizobeba ndoo za maji za njano. Wanaume, wanawake na watoto wanashirikiana katika kazi za kusafirisha maji.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya makazi ya watu wengi wakiwa wamejitolea kutoa msaada na elimu kwa jamii. Mmoja wao anatumia kipaza sauti kutangaza ujumbe muhimu akilenga kuwafikia watu wengi iwezekanavyo.

Hapa ni kituo cha maji ambacho kimesimama kwa kujigamba katikati ya eneo kavu ,watu wanasubiri kwa uvumilivu wakiwa na vyombo vyao vya maji wakijua umuhimu wa maji katika maisha yao, Kila tone la maji ni uhai na hili ndio eneo lao la matumaini na mabadiliko.

Shughuli za kibiashara zinaendelea kwa kasi barabarani. Mteja anawasiliana na mwanaume akionyesha ridhaa yake kwa bidhaa. Hali hii inaakisi jinsi biashara ndogo ndogo zinavyosaidia kuendesha uchumi wa kila siku.

Mzee anapokea sindano kwa utulivu mkubwa akionyesha imani katika Sayansi. Barakoa inaficha tabasamu lake lakini macho yake yanang'aa kwa matumaini ya maisha bora.

Huduma muhimu ya matibabu inatolewa kwa umakini wa hali ya juu, mhukusi anatoa mzahada kwa mgonjwa akihakikisha Kila kitu kimefanywa kwa usahihi hili ni chambo la kujitolea kukuwa na mstakabadi bora wa afya.

Katika eneo la kupakia na kupakua wanaume wawili waliovalia sare za kazi na barakoa wanabeba mitungi mikubwa mizito ya gesi. Gari ndogo ya kubebea imeegeshwa karibu ikitumiwa kusafirisha mitungi hiyo.

Gari kubwa lenye tanki jekundu limeegeshwa kando ya barabara likisubiri kutoa huduma mahususi. Mtu mmoja amesimama karibu na gari hilo akionyesha utayari wa kuanza kazi. Anga linang'aa likiwa na mawingu meupe na miti iliyo mbali inaongeeza uzuri wa mazingira.

Mtaalamu wa afya na mgonjwa wanashirikiana wakiwa wamekaa kwa umakini. Mikono yao inashika matibabu ikiashiria mwanzo wa uponyaji. Ni wakati wa matumaini ambapo kinga dhidi ya magonjwa inatolewa.

Wingu zito la moshi linafuata hatua za mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga. Anatembea barabarani akitumia mashini aliyoibeba mgongoni mwake. Hii ni harakati ya ulinzi na usafi, inayolenga kuweka mazingira kuwa safi na salama.

Maisha mapya yameanza yakiwakilisha mwanzo mpya na matumaini mkubwa. Mama anashikilia mtoto kwa upendo mwingi na heshima, anajua thamani ya uhai na anatoa huduma kwa uangalifu mkubwa, akihakikisha mtoto huyu mdogo yuko salama.

Shikilia chupa yenye kinywaji ya miti shamba, kinywaji hiki kinaonekana kutengeneswa na mimea kama inavyoonekana kwenye lebel yake, hii ni ishara ya tiba hasili ambapo watu wanatafuta matibabu nje ya hospitali.

Katika mazingira ya ndani yenye mwanga, mwanamke mchanga anatabasamu kwa furaha akishika kitambaa kilichokunjwa kwa mkono miwili. Wenzake wawili pia wanashiriki kwa nyuma hali hii inahashiria hatua muhimu ya mafunzo.

Wakati wa kiangazi, safari za kutafuta maji huwa ndefu. Ingawa kuna changamoto, uhusiano wa jamii unadumishwa kupitia kazi za pamoja kama hizi. Kila tone la maji lina thamani na hupatikana kwa bidii na uvumilivu.

Vidonge vya rangi ya dhahabu huangaza vikiwa vimeahidi kuleta ahueni. Pamoja na kipima joto kinachojitolea kuonyesha hali halisi ya mwili. Hiki ni kiwakilishi cha mapambano ya kila siku kwa ajili ya afya njema na upendo.

Wavamizi wadogo wamejaa katika shamba wakihusika katika karamu isiyostahili ingawa ni wadogo kwa umbo athari yao inaweza kuwa mbaya kwa chakula cha jamii mzima. Hali hii inaonyesha jinsi viumbe vidogo vinaweza kusababisha hasara kubwa katika kilimo.

Muuguzi anayevalia sare na stedheskopu anatoa huduma kwa mtoto mchanga. Mama ambaye amevaa hijabu ya manjano, anatazama kwa umakini huku muuguzi akimchunguza mtoto wake. Hali hii inaonyesha jinsi wataalam wa afya waenavyojitolea kutoa huduma muhimu na kuwajali watoto wachanga.

Wakati mwafaka umefika wa kusema kwaheri kwa baadhi ya magonjwa hatari kama vile yellow Fever . Dawa hii imeletwa ili kusaidia jamii mzima.

Katika kampeni hii ya afya wataalamu wanajitolea kutoa chanjo muhimu kwa jamii. Mtoto huyu anapokea huduma hii kwa ujasiri mkubwa akijua kwamba ni kwa ajili ya afya yake. Kila sindano inawakilisha ahadi ya maisha bora na yenye afya.

Chupa ya vidonge inasimama wazi ikionyesha lebo yenye maelezo ya kina ya virutubisho. Maandishi makubwa yanaashiria umuhimu wa bidhaa hiyo huku yakitaja faida zake kwa afya. Ni bidhaa ya lishe inayolenga kuboresha afya na kutoa msaada wa lishe muhimu kwa mwili.

Wananchi wamesimama wakisubiri kila mmoja akiwa na matumaini yake ,watu wamevalia barakoa wakionesha umuhimu wa kujilinda. Kuna umakini huku kila mmoja akijua umuhimu wa jukumu lake.

Wahudumu wawili wako kazini wakihudumia watoto wachanga kwa umakini wa hali ya juu. Wanatembea taratibu katika chumba ambacho kimejaa vifaa maalum vya hospitali, vinavyohitajika kwa watoto wachanga. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa utunzaji wa watoto watoto wadogo na wauguzi waliojitolea kutoa msaada muhimu.

Katika kliniki ya meno, mtaalamu anatoa huduma kwa umakini, akitumia zana za kisasa ili kuhakikisha huduma bora inapatikana kwa mgonjwa. Mtaalamu mwingine anashirikiana naye kwa karibu akitoa msada mwingine katika mchakato mzima.

Mwanamke ameketi kwenye kiti huku akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, wote wamevalia barakoa wakizingatia usalama na afya ya umma. Mazingira ya shughuli za kiafya na utunzaji wa jamii.

Maendeleo ya kisayansi yameleta suluhisho muhimu kwa afya ya umma. Dawa hii imeundwa ili kulidha dhidi ya magonjwa hatari, yanayoweza kuhatarisha maisha. Ina matumaini mapya kwa jamii, ikiwa na uwezo wa kuzuia magonjwa na kuokoa maisha ya watu wengi.

Mwanamke anakabiliana na matibabu kwa ujasiri akionyesha nguvu zake za ndani. Mwanamke huyo amejifunga nguo ya njano na shanga nyingi zikionyesha utamaduni wa kipekee kwa jamii. Mtaalamu amevaa aproni ya njano na bluu akitoa huduma kwa uangalifu mkubwa.

Kazi ya ujenzi inaendelea juu ya tanki kubwa la maji liliinuliwa, tanki hii limewekwa juu ya mlingoti mrefu wa chuma na lina ngazi ya kupandia. Wafanyakazi wako juu ya tanki wakifanya matengenezo, jambo ambalo linaonyesha jitihada za kuhakikisha huduma za maji zinapatikana.

Watu wawili wanashirikiana katika zoezi muhimu la usafi wakitumia sabuni na maji. Mtu mzima anampa mtoto msaada wa kunawa mikono akimfundisha umuhimu wa kujikinga na magonjwa. Tanki kubwa la maji lenye nembo za shirika la kimataifa inaonyesha msaada wa kijamii unaotolewa.

Mzee akiwa amevaa kanzu nyeupe na kofia, anashughulika na sanduku dogo lililojaa vitu mbalimbali. Mkono yake imeshika vitu na karatasi kwenye meza. Hali inaonyesha kwamba mzee huyu anapitia mabo muhimi na ya kibinafsi.

Katika uwazi wa rangi ya samawati mkono uliovalia glovu nyeupe unashika sindano inayong'aa, tayari kwa jukumu lake karibu yake kuna chupa ndogo ya glesi iliyojazwa na dawa ikiwa na ahadi ya ulinzi dhidi ya maradhi.

Maisha ya jamii ya kuhamahama yanaonekana katika mazingira kame, ambapo kibanda kimoja cha udongo na nyasi kimesimama pekee yake ni sehemu ya makazi ya mda iliyokabiliwa na changamoto za ukame na uhaba wa maji.

Umati wa watu umejikusanya katika eneo moja, wakijawa na msisimko na shangwe. Wengi wao wameinua mikono yao juu, wakishangilia na kuashiria umoja. Hali hii inaonyesha shughuli za kijamii, labda mkutano wa kisiasa au tamasha ambapo watu wamekusanyika kwa pamoja kusherehekea au kutoa maoni.

Kifungashio cha dawa kinachoonyesha aina ya dawa jina lake ni AZOMAX kimefunguliwa. Kifurushi na vidonge sita vya dawa ndani yake, pamoja na maelezo ya kiwango chake. Kwenye kifungashio kuna maandishi ya lugha mbili kiswahili na kiarabu, ikionyesha mchanganyiko wa lugha tofauti.

Heshima kwa uhai na afya inatawala chumba. Wataalamu wanatoa huduma kwa umakini na huduma kutumia ujuzi wao kuleta faraja na matumaini. Mikono yao inafanya kazi kwa weledi ikilenga kuhakikisha usalama na ustawi wa kila mmoja.

Daw ya madini ya chuma yenye chupa ya rangi ya kijani na lebo inayosomeka. Chupa hio inavidonge mia moja na inasema inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Inaonekana kuwa dawa ya lishe.

Watu wamekaa wakisubiri kuhudumiwa. Mmoja wao anapata sindano akihudumiwa na mhudumu wa afya aliyevaa nguo nyeupe na samawati. Nyuma yao kuna bango lenye maelezo ya afya. Wote wamefunika nyuso zao kwa barakoa.

Mtoto mdogo anahudumiwa kwa uangalifu, mlezi anashikilia mtoto kwa utulivu wakati mhudumu anafanya kazi yake , wanaonekana wamevaa nguo za manjano na vinyago vya uso.

Afya ya kinywa inahitaji uangalifu wa kipekee na hapa mtaalamu anafanya matengenezo. Vyombo vya kisasa vinatumika kuhakikisha usalama na usafi na mteja anapata matibabu ya hali ya juu.

Chupa ina vidonge vyenye rangi ya chungwa. Lebo iliyoko kwenye chupa inatoa maelezo muhimu kuhusu virutubisho vilivyomo ikionyesha umuhimu wa afya. Hii ni bidhaa ya lishe inayolenga kuboresha afya na kutoa msaada wa lishe muhimu kwa mwili.

Katika chumba hiki umakini na utaalam ndiyo kila kitu. Madaktari wamejitoa kabisa wakifanya kazi yao muhimu kwa bidii ili kuhakikisha mgonjwa anapata nafuu. Kila harakati na matendo yao yana maana kubwa kwa mgonjwa.

Kifurushi kina maandishi yanayoelekeza matumizi sahihi na umuhimu wa kuitunza salama. Hii ni dawa ya thamani inayolenga kulinda maisha na kuleta utulivu kwa wengi.

Chupa ndogo ya chanjo imewekwa mezani ikiwa na maelezo ya kina ya matumizi. Maandishi kwenye chupa yanaashiria kuwa ni chanjo ya virusi vya Ukambi na chupa ina dozi moja ya matumizi. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa chanjo jinsi inavyosaidia kulinda afya ya jamii.

Mwanamke amesimama akitoa vifaa muhimu kwa jamii. Amevalia barakoa kwa kujilinda na wengine huku akijua umuhimu wa jukumu lake. Katika mazingira ya shughuli za kila siku, wao ni ishara ya matumaini na msaada.

Maisha ya mtoto yanahakikishwa kupitia chanjo na hapa wazazi wamekuja kupata huduma hii muhimu. Wataalamu wa afya wanafanya kazi yao kwa umakini na huruma wakihakikisha watoto wanapata kinga ya magonjwa hatari.

Moshi mweusi unapaa angani ukitoka kwenye gari ambalo linaonekana likitejetea kwa moto. Umati wa watu umejikusanya katika eneo hii leo wakishuhudia tukio. Hali hii inaonyesha ajali mbaya ya kusikitisha ambayo imetokea.

Maendeleo katika thazmia ya afya yameleta ufumbuzi wa kibunifu kwa changamoto mbalimbali. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri zikisubiri kuwafikia wale wanaohitaji. Kila sanduku lina ahadi ya kuimarisha na kurudisha nguvu ya kiumbe.

Fursa mpya inatolewa kwa ajili ya afya ya kinywa, huku ishara za kisasa zikijitokeza. Milango iliyo wazi inaashiria utayari wa kutoa huduma. Kila hatua ndani ya eneo hili inalenga katika kutoa matumaini kwa wote wanaohitaji huduma ya meno.

Vitu mbalimbali vimetawanyilka sakafuni vikitengeneza utata wa rangi na maumbo. Baadhi ya vitu vimefungwa kwa vitambaa vikificha siri zake kwa umakini. Kuna mandhari ya fumbo na mkanganyiko.

Mwanamke anapokea chanjo Kwa utulivu na kujiamini akijua kuwa ni kwa ajili ya usalama wake na wa wengine. mtaalamu wa afya anafanya kazi yake kwa uangalifu akihakikisha kila kitu kinaenda sawa.

Chombo maalum kinachoashiria matumizi yake mahususi kimekaa katikati ya vyombo vengine. Lebo yake inaeleza wazi kuwa ni kwa ajili ya mahitaji ya kiafya ya watu wazima. Huu ni mfumo na udhibiti wa uhifadhi wa dawa unaonekana katika eneo la hospitali.

Watoto wanasafisha mikono yao wakijifunza umuhimu wa usafi na afya. Wamevaa sare za rangi angavu wakionyesha mshikamano na ari ya kujifunza. Mkutano huu wa maji na mikono ni ishara ya ulinzi dhidi ya maradhi na utayari wa kukabiliana na changamoto za kiafya.

Siku zote kuna matayarisho ya kupambana na magonjwa na hapa kuna silaha zenye nguvu. Chupa hizi ndogo huhifadhi ulinzi dhidi ya tishio liosiloonekana zikiwa tayari kutoa afya na matumaini.

Uongozi anahakikisha kwamba maji safi yanafikia kila mwananchi na hapa wamekusanyika kusherehekea hatua kubwa ya maendeleo. Watu wamfurika mahali hapa kushuhudia tukio muhimu ambalo linahakikisha maisha bora kwa jamii.

Katika chumba cha hospitali mgonjwa mmoja analala kitandani huku mwengine ameketi karibu na kitanda kingine. Kifaa cha oksijeni kinaonekana karibu na kitanda. Chuma kina vitana viwili na vifaa vingine vya hospitali.

Afya kinywa sasa inapatikana kwa urahisi kwa kila mtu wataalamu wanatoa huduma ya bure wakisaidia jamii nzima kuwa na tabasamu la afya. Huduma hii inathibitisha ya kuwa afya ni haki ya kila binadamu.

Vyombo vya dawa vimetawanyika kila moja kikiwa na ahadi ya uponyaji. Vidonge vya rangi tofauti vimejaza vyombo vikiwa vimepangwa kwa umakini. Rangi zao zinang'aa zikionyesha matumaini ya afya bora na kupona.

Katika chumba cha hospitali kuna hisia ya furaha . Mama mpya anashikilia mtoto wake kwa upendo akijivunia maisha mapya. Ni mwanzo wa safari mpya iliyojaa matumaini na upendo. Kila hatua itakuwa muhimu katika kukua kwa mtoto na mama atakuwa pamoja naye.

Anajiamini na kutabasamu, akishika vifaa muhimu vya kazi yake. Nyewe zake ndefu zinaonyesha uhuru na kujiamini. Yeye ni kielekezo cha mafanikio akishikilia ndoto zake kwa mikono yake mwenyewe.

Utendajikazi unaendelea kwa utulivu na umakini, mtaalamu amekaa mezani akiwa amejizatiti katika kutoa huduma kwa wateja, lengo kuu la kazi yake ni kuhakikisha huduma bora na inayowaridhisha wateja.

Bango inaashiria suluhu kwa wale ambao wana maumivu ya kichwa. Suluhu hii ni dawa ya siha ambayo inatibu na kumaliza matatizo ya kuumwa na kichwa na pia matatizo ya kisunzi ya mara kwa mara.

Watu wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga wanashughulika na ng'ombe katika zizi. Mtu mmoja amevaa kinyago na suti ya njano ya kujikinga ikionesha umuhimu wa usalama na afya. Ni ishara ya tahadhari na huduma za afya kwa wanyama.

Mkulima amevaa mavazi maalum ya ulinzi na amejishughulisha na kazi yake. Ananyunyiza dawa katika shamba la mahindi akiwa amebeba kifaa maalum mgongoni. Hii inaonyesha umuhimu wa kilimo na jinsi wakulima wanavyojitolea kulinda mazao yao ili kuhakikisha wanapata mavuno bora.

Uangalifu na upendo unajitokeza, huku mama akimshikilia mtoto wake. Mtaalamu anatoa huduma muhimu kwa mtoto, akihakikisha afya yake. Hili ni jambo la kujali na kujitetea, likiwa na mstakabadhi bora wa kizazi kijacho.

Huu ni mkusanyiko wa vitu adimu vinavyoashiria hekima na ujuzi wa kale, vitu hivi vina nguvu ya uponyaji na pia zinaweza kutumiwa kushawishi mabadiliko katika maisha ya binadamu.

Maji safi yanatiririka kwa ajili ya usafi na afya. Muundo mpya wa kusafisha mikono imejengwa kwa ufanisi ni ishara ya mazingira safi na yenye afya ambayo huleta ulinzi dhidi ya magonjwa.

Katika harakati za kuboresha afya ya uuma bidhaa za matibabu zimeandaliwa kwa utaratibu. Zimeundwa kwa umakini mkubwa zikiwa na lengo la kutoa ulinzi dhidi ya magonjwa hatari. Kila chupa ina ahadi ya kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Mwanamke amekaa ameshikilia chupa mbili za dawa, akionyesha maelezo yaliomo. Chupa hizo zina majina na alama za dawa, zikionyesha matumizi ya kiafya. Hali hii inaweza kuashiria utunzaji wa wangonjwa au utoaji wa maelezo ya dawa.

Mwanamke amesimama kwa utulivu mbele ya ndoo za rangi tofauti zilizojazwa maji. Amefungwa vitambaa kichwani na kiunoni akionyesha utamaduni wa kipekee. Ni kielelezo cha uhakika wa maisha na matumaini ya uzalishaji bora.

Mtu aliyevaa glovu nyeupe anamkumbatia mwengine kwa upole na huruma. Ni ishara ya utunzaji wa makini na msaada unayotolewa kimya kimya wakati wa uhitaji. Katika nyakati za ugumu, mguso huu rahisi wa mkono unajenga daraja la matumaini na ukarimu.

Dawa imewekwa keenye paketi maridadi ikionyesha umuhimu wa afya na ustawi. Kifurushi kinachofanana na chenye rangi ya manjano na nyeupe kinatofautiana. Ni muundo unaoonyesha ufaanisi na taaluma.

Mkono umemina kidonge cha chungwa kutokakwenye chupa ndogo. Chupa ina leboiliyo na maandishi yanayosomeka. Kidonge hicho kimewekwa kwenye kiganja cha mkono mwingine.

Hifadhi ya matumaini iliyomo katika chupa hizi inawakilisha ahadi ya afya na kinga. Kila chupa ina ujumbe wa ulinzi dhidi ya maradhi ikilinda jamii na vizazi vijavyo. Ni sayansi inayoleta uhai mpya na kutupa nguvu ya kupambana na magonjwa yanayotisha.

Hii ni eneo ambapo wagonjwa wanapata matibabu ya hali ya juu. Mtaalamu wa afya anatoa huduma kwa mgonjwa akitumia vifaa vya kisasa kuhakikisha afya yake. Kazi hii inahitaji ujasiri, busara na akili timamu.

Mtaalamu wa meno akiwa amevaa nguo ya maabara, kofia na barakoa anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa. Anatumia vyombo vya meno na ana glavu mkononi. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ikiwa wazi.

Nje ya kifurushi chenye rangi ya manjano na nyeupe. Kuna kanda mbili za vidonge vya kijani kibichi vilivyopangwa kwa safu, Kila moja kikiwa kimebeba kipimo cha dawa. Vipo juu ya meza vikiashiria hatua mpya ya kuelekea afya bora.

Utamaduni na mila za asili zinaonekana kupitia vifaa vilivyopangwa kwa umakini, vyombo vya udongo vimepambwa kwa shanga vikiashiria heshima na umuhimu wa vitu hivyo, mazingira haya wanaonyesha jinsi jamii inavyothamani utamaduni wao na jinsi wanavyoendelea kuhifadhi urithi wao.

Mikono ya upendo inamhudumia uhai mpya, mtaalamu wa afya anatoa huduma na tabasamu la pole, ni wakati wa amani ambapo maisha mapya yanapata ulinzi na utunzaji.

Uhai wa mwanadamu unahakikishwa na seli za damu nyekundu na hapa kuna bidhaa inayojali afya ya seli hizi. Bidhaa hii ina virutubisho muhimu vinavyohakikisha afya njema ya seli za binadamu.

Mikono miwili imetanda juu ya rundo la sodo zilizopangwa. Sodo hizi zii tayari kugawanyishwa kati ya wasichana ambao wamefika umri wa kuenda hedhi.

Mtaalamu wa afya anatoa kinga muhimu kwa mtoto mdogo kwa huruma na kwa umakini. Mzazi anashikilia mtoto kwa upendo aki hakikisha anapata matibabu bora. Ni wakati wa utulivu na matumaini ambapo kinga dhidi ya magonjwa inatolewa.

Maandiko na vyombo mbalimbali vimepangwa kwa utaratibu, kila kimoja kikiwa na maana yake. Chupa ya kioo iliyojaa kiowevu chenye rangi ya kahawia, imesimama katikati ya vingine. Vifaa vyote vinaonekana kuwa vya asili vikitumika kwa madhumuni ya kipekee na ya kina.

Mtoto anapokea tone la chanjo huku mkono wa upole ukimtunza kwa makini, wakati huo huo macho ya umati yanashuhudia juhudi ya kuokoa kizazi kijajo ,,ni ahadi ya maisha bora yenye afya na usalama kwa kila mmoja.

Daktari mwenye ujuzi anahakikisha tabasamu linaendelea kung'aa. Mgonjwa amekaa kwa utulivu huku mtaalamu akifanya kazi yake kwa umakini mkubwa. Vifaa vinavyong'aa vinatumiwa kwa uangalifu, vikileta hisia ya matibabu salama ya yenye ufanisi.

Hekima ya kitaalamu inashughulika na maisha mapya yaliyo hatarini. Mtoto mchanga amelala kwenye kifaa kinachomkinga akitunzwa kwa umakini na mtaalamu wa afya. Hali hii inaonyesha dhamira ya kuokoa na kulea maisha mapya.

Wataalamu wanajitolea kutoa huduma bora ya afya hata katika mazingira magumu. Ujuzi wao unalinda maisha na afya ya binadamu, na wanatumia vifaa vya kisasa kuhakikisha usalama na matibabu ya hali ya juu.

Katikati ya mafuriko maji ya kahawia yamesimika kila kitu na nyumba kadhaa zinaonekana zikifunikwa na maji, katika umbali nyumba zingine zinaonekana zikielea juu ya maji zikiwa zimejengwa Kwa mabati na udongo, hali hii inaonyesha athari mbaya za mafuriko na jinsi jamii inavyokabiliwa na changamoto hizi.

Chumba kidogo ambacho chaaminika kuwa msala kimesimama katikati ya uwazi wa udongo mwekundu. Nje yake kuna kisima kidogo kilichojengwa na matofali kinachosubiri kujazwa na maji safi.

Afya ya mwanamke inatunzwa kwa uangalifu na wataalam wakihakikisha kila hatua inafanyika kwa usahihi na ufanisi. Uangalizi huu unajumuisha kila nyanjo ya afya ya mwanamke ikiwemo afya ya mtoto.

Maji machafu yamejaza barabarani yakizunguka majengo yalivyojengwa kwa haraka. Watu wanapambana na mazingira magumu wakijaribu kuendelea na maisha yao ya kila siku. Nguo zimening'inia kwenye kamba zikiashiria juhudi za binadamu za kukabiliana na hali isiyotabirika.

Wanawake wanne wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni na shanga shingoni ,wamesimama kwenye ardhi yenye mchanga wanabeba vibuyu vya maji vya manjano na vyeupe kwenye vichwa zao, mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti.

Kijisanduku chenye rangi manjano kina maelezo ya chanjo muhimu. Kando yake kuna chupa ndogo zilizofungwa kila moja ikiwa na dozi ya chanjo. Hii inaashiria mchakato wa matibabu ikitoa uhakikisho wa dawa za kutosha.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga wanashirikiana kwa umakini mkubwa kukabiliana na hali hatari. Mmoja anashika mfuniko wa chombo huku mwenzake akiwa amebeba chombo chenye rangi ya samawati. Kila hatua inaonekana kupangwa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usalama wa wote na mazingira kwa ujumla.

Katika uwanda mkavu, hatua ya muhimu inachukuliwa kwa ajili ya afya ya wengi. Foleni ndefu inaashiria subira ya jamii inayotarajia kinga na mstakabali bora. Baadhi wamekaa kimya wakisubiri zamu yao, mioyo yao ikijawa na matumaini ya siku zijazo.

Ahadi ya afya bora na usalama inatolewa kwa kila mmoja. Mikono ya mtaalamu wa afya inashika dawa ikiwa tayari kutoa kinga dhidi ya magonjwa. Ni ishara ya matumaini na kujitolea kwa jamii katika vita dhidi ya tisho la kiafya.

Mwanamke amekaa kwa utulivu juu ya kiti akipokea chanjo kutoa kwa hudumu wa afya, mhudumu huyo amevalia sare nyeupe akitumia kifaa maalum kutoa huduma, mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa huduma za afya katika jamii na jinsi wananchi wanavyopata chanjo ya kuwa kinga na maradhi mbali mbali.

Katika maabara kila mwanasayansi huweka juhudi zakekatika utafiti na uchunguzi makini. Kazi hii huchangia katika ugunduzi wa ufahamu wa kina wa maswala mbalimbali kwa hivyo kupeleka maendeleo katika sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya anafanya kazi kwa ukaribu na jamii akitoa huduma muhimu za kinga na uchunguzi. Anatoa huduma kwa umakini mkubwa huku aki jitahidi kuhakikisha usalama na afya kwa mgonjwa.

Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe na barakoa. Anatoa huduma muhimu kwa umakini. Mikono yake inaonyesha ishara ya kumpa maelekezo ya kina mzee mmoja aliyekaa ambaye anamsikiliza kwa utulivu. Utulivu wa mazingira hayo unatoa picha ya huduma inayotolewa kwa uangalivu na ueledi.

Subira na ujasiri zinakutana katika chumba cha matibabu. Mtaalamu amevaa mavazi ya samawati, akimhudumia mgonjwa aliyejifunga nguo ya kijani. Mgonjwa amevaa miwani ya machungwa akingoja matibabu kwa utulivu.

Maendeleo katika sekta ya afya huleta uhakika wa maisha bora, kwa kutumia bidhaa kama hizi tunalinda kizazi chetu na kukiwezesha kukuwa katika mazingira salama na yenye afya, hii inasisitiza umuhimu wa kuzuia magonjwa na kuwekeza katika afya ya umma.

Huduma za afya zinatolewa kwa umakini wa hali ya juu huku mhudumu wa afya akimhudumia mzee. Mzee huyo amekaa kwa utulivu akipokea chanjo ishara ya umuhimu wa afya na kujikinga na maradhi. Hii inaonyesha jinsi jamii inavyojali afya ya wazee ikiwapa kipaumbele katika maswala ya chanjo na matibabu.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha huku wakionyesha mikono yao iliyojaa udongo. Uso wao umetabasamu ukiashiria kwamba wanacheza na kufurahi bila kujali mazingira yao. Hii inaonyesha jinsi watoto wanavyoweza kupata furaha katika mambo rahisi wakigundua ulimwengu wao kwa mikono yao.

Mtaalamu anachunguza kwa kina vifaa muhimu katikati ya masanduku yaliyojazana kila hatua inafanywa kwa umakini wa hali ya juu. Ulimwengu unategemea kazi hii nyeti ambapo kila chupa kinaweza kuleta mabaliko makubwa.

Wataalamu wa afya ya kinywa wanafanya kazi ya pamoja, wakitumia vifaa vya kisasa kumhudumia mgonjwa. Amekaa kwa utulivu kwenye kiti maalum. Akipokea matibabu muhimu ya meno na kinywa. Kila mtaalamu, anatimiza jukumu lake kwa umakini mkubwa, akihakikisha huduma bora na salama inatolewa.

Timu ya kujitolea imejitokeza na kusimamia na kutoa huduma muhimu katika jamii. Wakiwa wamevalia sare zikionyesha utambuliko wao. Wanashirikiana kuhakikisha huduma zinawafikia wahitaji.

Mzee mmoja amekaa huku akiwa amevaa barakoa akisubiri sindani. Maafisa wa afya wanamsaidia kupata chanjo. Amevaa shati lenye michoro maridadi likionyesha utamaduni wa kiafrika. Hali hii inaweza kuiashiria upatikanaji wa huduma za afya kwa wazee na umakini kwa masuala ya afya ya jamii.

Huduma ya kitalaama ya meno inatolewa Kwa mgonjwa ambaye amelala Kwa utulivu, mtaalamu anatumia kifaa maalum chenye mwanga WA blue ambacho husaidia katika mchakato wa matibabu wa kinywa , mgonjwa amefungua mdomo wake akipokea matibabu muhimu yakuboresha afya ya meno yake.

Mwanamke huyu anafanya kazi yake kwa furaha akijua kwamba ni muhimu kwa familia yake. Maji yanatiririka kwa uhuru yakitoa matumaini ya usafi na afya. Kazi hii inaweza kua ngumu lakini amani na furaha ya mwanamke huyu inaonyesha utulivu.

Wataalamu wanatoa huduma muhimu kwa umakini wa hali ya juu wakijali afya ya kinywa. Mmoja wao anatoa ishara ya mafanikio huku mgonjwa akiwa ametulia. Kila hatua inafanywa kwa uhakika na kujiamini.

Mwanamke amekaa kwa utulivu akiwa amebeba mtoto mchanga akitazama mtaalamu wa afya akimhudumia. Mtaalamu huyu amevaa nguo nyeupe na anatumia vifaa maalum kumhudumia mtoto huku akionesha umakini. Hali hii inaonyesha huduma za afya kwa watoto na umuhimu wa kutoa matibabu mapema.

Huduma za kiafya zinatolewa kwa watoto wadogo, katika chumba hiki watoto wanahudumiwa na wataalamu wenye upendo na heshima, kila mmoja ana jukumu lake akichangia kuhakikisha afya ya watoto.

Katika maabara kuna chupa ndogo zimesimama kwa utulivu. Kila moja inaahidi kinga dhidi ya magonjwa hatari. Vidonge na sindano vimezingira chupa vikiwa tayari kutoa msaada. Ni kielelezo cha sayansi ya kisasa na juhudi za kuokoa maisha.

Eneo kubwa la wazi linaonekana likiwa na miti na majani yaliyofunikwa na wadudu wengi. Wadudu hao wanaruka angani wakiunda wingu kubwa lenye rangi ya kahawia likionyesha uharibifu wa mazingira. Hali ya anga ina mawingu ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi.

Katika wodi, muuguzi anashughulika na mtoto mchanga. Mtaalamu huyu amevaa sare safi ya hospitali, barakoa na kofia ya kulinda nywele akionyesha utaratibu wa usafi unaofuatwa. Anamshika mtoto huyo kwa uangalifu huku mtoto akiwa amefungwa ndani ya blanketi.

Katika kliniki ya meno, mtaalamu wa meno akiwa amevaa vifaa maalum vya kinga kama vile barakoa, miwani yenye mwangaza na glavu anafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti amevaa miwani nyekundu na kujikinga na mdomo wake uko wazi. Daktari anatumia zana ndogo yenye mwanga wa chungwa.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya chumba na mmoja wao anaonekana akielekeza na kutoa maelezo kwa wenzake. Wote wamevaa barakoa huku mmoja akiwa na koti jeupe la maabara akionyesha mazingira ya kitaalamu.

Ardhini, kuna mfupa mrefu wa kiumbe. Wawili wanatembea mbali wakielekea mti uliosimama peke yake kama kwamba wanatafuta uhai katikati ya ukame.

Mwanaume amesimama karibu na choo. Ametabasamu akionyesha kuridhika na ufanisi wa mradi mpya wa afya na usafi akitegemea kuwa chumba hicho cha usafi kitaleta manufaa makubwa kwa jamii yake.

Mto umevunja kingo zake, ukibeba matope na kuharibu nyumba, mabaki ya mabati na mbao yamebaki yakielea kwa maji.

Mkulima amevalia mavazi maalumu ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea yake , anafanya hivyo ili kukinga mazao yake dhidi ya wadudu na magonjwa ,akilinda juhudi zake za kilimo.

Wananchi wanapata chanjo muhimu ili kujikinga na maradhi ya kuambukiza. Wauguzi wanaowahudumia wamevaa barakoa na wanashughulika kwa makini wakitoa huduma ya afya kwa jamii.

Daktari akiwa amevalia koti jeupe anasimama karibu na kitanda. Mkononi mwake kuna kifaa cha kijani kana kwamba anatoa somo muhimu la matibabu katika mazingira ya hospitali.

Ni furaha ya aina yake kwa mama huyu aliyejifungua ,sasa ameshika mtoto wake mkononi macho yake yakiangaza kwa upendo wa dhati.

Mtoto mdogo anachukua hatua zake za kwanza huku akisaidiwa na watu wawili wazima. Anashikiliwa kwa upole akipata ujasiri wa kutembea pekeyake. Jitihada ya kutegemewa na familia katika kuimarisha afya ya mtoto.

Majengo yanateketea kwa moto mkubwa huku moshi mweusi ukitanda angani. Watu wanahangaika kukimbia ili kujinusuru huku mali zao zikiharibika.

Kampuni ya Maasai Herbal inatangaza bidhaa zao za asili. Tangazo hilo linaonesha matunda, mimea, mbegu pamoja na nambari ya simu kwa ajili ya mawasiliano.